Shamba imepandwa ndizi. Shamba hii imeweza kulimwa vizuri. Sehemu hii mvua inanyesha mingi kwa vile matawi ni yenye rangi kijani kibichi. Inaonekana ikona afya mimea hizi.

Mkulima anamwagilia ng'ombe yake dawa ili isiweze kupata mdudu kwenye ngozi yake. Mkulima huyo amevaa sare ya kuzuia kemikali isiguze mwili yake. Ameweka dawa kwa mgongo yake.

Maziwa yaliyowekwa kwa bakuli yameharibika. Maziwa hii si hasara kwa mkulima kwa vile anaweza kuibadilisha iwe ya ugali auze kwa pesa mingi kuliko angeuza maziwa bila kuharibika.

Wakinamama wamekuja kwa pamoja ili watengeneze jibini. Inatengenezwa kutokana na maziwa. Mmoja ameshikilia sahani kubwa mwingine akiwa anatoa maji iliyobaki kwa maziwa ili ikuwe jibini. Huenda ukauzwa kwa duka ama watu wanaikula hapo wakinamama hao. Jibini hii hutumika kuwekwa kwa chakula.

Ndizi iko kwenye shamba bado. haijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kimbichi inaonekana. Iko na afya ndizi hizi, wenye kulima walifanya kazi nzuri. Wanafaa kuichuna kuipeleka sokoni kwa vile kuna watu wanakula ndizi haijaiva.

Ndizi imesimamishwa, imetoka shambani. Halijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado inaonekana. Mkulima ameivuna na kupeleka sokoni. Kuna watu wanataka ndizi isiyoiva waipike.

Mkulima anaangalia shamba yake ambayo aliopanda ndizi , yamenawiri vizuri na kutoa matunda mkulima anashika matunda hizo lakini hazijaiva kwa vile rangi yake kijani kibichi bado inaonekana, mkulima huyo anafanya kuichuna aipeleke sokoni na watu wanataka ndizi isiyoiva.

Ng'ombe wanaketi kwenye zizi wengine wamesimama wanataka kunywa maji mkulima amezifuga ng'ombe hizi ameweka zote alama kwenye sikio zao mkulima anataka kukamua maziwa kwa ng'ombe hizi ,inaonekana ikona afya zote

Mkulima anatabasamu. Anashikilia mimea yake ya ndizi huku anapigwa sawira. Mimea hii imetoa matunda iliyoiva. Matunda ya ndizi ni manjano. Anafaa kuing'oa ba kuipeleka sokoni ili apate hela.

Kijana mmoja anataka kupika ndizi mbichi. Anatoa ndizi hizo kwenye maganda yake anaiweka kwenye bakuli kidogo. Kuna kitabu kwenye meza. Anatabasamu huku anaangalia ndizi aliyotoa kwenye maganda yake.

Mti wa ndizi umekua mkubwa sana, imeaza kukauka chini. Mwenye kupanda hii alishavuna matunda akawacha miti ikauke pekeake. Matunda yanakuwa pesa mingi sokoni. Mkulima anaweza kupata hela mingi.

Ndizi yamepangwa sokoni kwa wingi, yametolewa shambani yakaletwa kwenye soko, hazijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado inaonekana, watu wa kunua kwa wingi yaani kwa jumla wanakuja kununua hapa.

Mtu ametoa ngozi ya ndizi ambayo haijaiva. Ndizi zingine ziko kwenye meza, ama sehemu ya kuosha vyombo. anataka kutayarisha ndizi hizi, aipike ili watu wale.

Maziwa imewekwa kwenye sufuria. Kitu imeongezwa ili iweze kuwachana. Wanatengeneza jibini. Hii inapelekwa sokoni inanunuliwa na watu wengi. Jibini inatumika kuwekwa kwenye chakula kama vile pizza na chakula kama vile pia spaghetti .

Ng'ombe wamewekwa kwenye zizi. Wameekewa nyasi chini wanakula. Ng'ombe hawa wameekwa kitu kwenye masikio ili kuonyesha na kuwatoanisha. Mbele kuna gunia ya lishe ya ng'ombe.

Mkulima amesimama kwenye shamba lake. Amepanda ndizi mingi sana. Ameshikilia mashini moja katikati ya shamba. Ndizi hizo zinaonekana kuwa na afya kwa vile ni ya rangi ya kijani kibichi na yananawiri vizuri.

Msichana anatabasamu huku ameinama. Amepanda mahindi kwa wingi. Kuna vitu zingine kwa shamba kama vile kunde. Msichana huyu ako na bidii sana. Amepanda vitu mingi kwenye shamba na zote ziko na afya.

Maziwa yamewekwa kwenye sufuria, mtu anakoroga na kufanya yaachane ili yatengeneze jibini. Anaitengeneza kuipeleka sokoni, watu wanainunua ili watengeneze nayo spaghetti ama pizza . Inajulikana sana jibini na ni pesa mingi.

Kiwanda cha maziwa, wakulima wanaleta maziwa yao kwenye kiwanda hili aweze kuwekwa kwenye karatasi na kupelekwa sokoni. Pia kiwanda inatengeneza jibini kutoka maziwa haya. Wenye kuwarekodi wako nyuma wakirekodi. Watu wengine wako kwa mlango wanazungumza.

Shamba imejaa mimea ya ndizi, hakuna ndizi iliyoiva kwenye shamba hii, zingine zimeota matunda, lakini ni mbichi matunda hayo kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado yanaonekana.

Maziwa yameletwa sehemu hii. Mtu anachukua mtungi anaiweka kwenye sufuria. Hapa ni kiwanda cha maziwa. Maziwa yanabadilishwa yanakua yogati , jibini, iliyauzwe sokoni

Maziwa yametolewa shambani yakaletwa kiwandani. Mtu anategeneza jimbini kutokana na maziwa hayo. Anakoroga na kuwacha maziwa yawachane. Jimbini inapelekwa sokoni. Watu wanaipeda sana wanatumia kupikia spaghetti ama kuiweka kwenye pizza .

Mtu amesimama kwenye shamba la ndizi. Ndizi yamenawiri vizuri sana sehemu hii lakini haijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi bado inaonekana. Yamepangana ndizi haya kwenye laini. Mwenye kuipanda anafaa kuichuna apeleke sokoni.

Mti wa ndizi. Mkulima bado hajavuna ndizi haya. Ni kama yako kwenye harakati ya kuiva kwa vile inaanza kuwa rangi ya manjano lakini bado ni rangi ya kijani kibichi. Ikiwa tayari mkulima atavuna apeleke sokoni.

Mahindi yamepangwa kwenye chumba yanakaushwa. Mtungi wa mafuta inaonekana imewekwa kwenye ukuta wa chumba hicho. Ni kama yametolewa mashambani mahindi haya.

Maziwa yameletwa kwenye kiwanda, yamewekwa na kwa mkembe ya maziwa. Mwenye kufanya kazi kiwandani anapima maziwa hayo. Amevaaa kitu kichwani, barakoa na glovu. Pia amevaa kiatu kikubwa yani gambuti .

Mkulima anakamua ng'ombe yake. Ameweka ndoo chini ya ng'ombe uku ameifunga ng'ombe yake ili isiwe ni yenye kuleta vurugu na kumwaga maziwa. Akishakamua anapeleka maziwa haya kwenye kiwanda ili auze.

Mkulima ameweka ng'ombe zake kwenye zizi. Anazilisha kutumia makijiti mingi ametoa kwenye msitu. Mkulima huyo akona bidii kwa vile anafuga ng'ombe wengi na anazipa zote malisho.

Ng'ombe inakamuliwa. Iko kwenye zizi lake. Mashine ya kisasa inatumika kuikamua. Inakamua kwa haraka na inatoa maziwa mingi. Ng'ombe amefungwa kwa mguu ili asiwe ni mwenye kuharibu mashine hizi kwa vile ni bei ghali.

Ndizi imepangwa kwa wingi, imetolewa shambani inataka kuuzwa. Mkulima alifanya kazi mzuri kwa vile ametoa matunda yenye afya njema. Mtu anataka kununua anakuja hapa anaipeleka nyumbani. Hazijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kimbichi bado inaonekana.

Mama anasimama kwenye shamba lake, anashikilia ndizi aliyopanda, anafurahia kwa vile amefanya kazi mzuri. Ndizi ya yanavurutia macho lakini hayajaiva kwa vile rangi ya kijani kibichi, bado inaonekana anafaa kuvuna aipeleke sokoni kwa vile kuna watu wanakula, ndizi halijaiva.

Ndizi limenawiri vizuri kwenye shamba. Halijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi inaonekana. Mkulima amefanya kazi vizuri Kwa kumeesha ndizi vizuri sana. Anafa kuvuna aipeleke sokoni kwa vile kuna watu wanapenda ndizi ambayo hijaiva ili waipike.

Mkulima anaosha ngombe zake, zimepangwa kwenye laini, ameweka paipu kwenye mfereji akinyunyuzia maji hizo ng'ombe, mkulima huyo ako na bidii kwa vile anataka apate mazao mazuri ya maziwa kwa vile ngombe atakua na afya.

Mkulima anaonyesha matawi ya mmea wake uliomalizwa na dudu anafai kwenda dukani anunue dawa iupulizie mmea hiyo la si hivyo wadudu wataimaliza yote aende hasara tupu. Wadudu hao ni waharibifu wnataka kumaliza mimea ya mkulima.

Ndizi yamesimamishwa, yametolewa shambani yanataka kupelekwa sokoni. Hayajaiva mingi ya ndizi hizi kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado inaonekana. Mkulima amezitoa shambani aipeleke sokoni kwa vile kuna watu wanapenda ndizi haijaiva wanataka kuipika.

Ng'ombe amewekwa kwenye zizi lake, mashini yanatumika kuikamua. Mashini hizi ni za kisasa yanaweza kukamua ng'ombe kwa haraka na yanatoa maziwa mingi. Mkulima pindi anapomaliza anapeleka maziwa hayo kwenye kiwanda.

Boda boda inasafirisha maziwa kutoka shambani kuipeleka kwenye kiwanda. Mtu Huyu amebeba mkebe mingi ya maziwa, anaitaka kuipeleka kwa haraka ili isiwe ni yenye kuharibika maziwa haya. Ikiwa ndani wanaitengeneza na kuipeleka sokoni.

Ng'ombe wanakuja malishoni sehemu ya taka. Wanakula makaratasi na vitu vilizotupwa kwenye taka hili. Wenye ng'ombe hii wamekosea kwa vile wanawacha ng'ombe ikule uchafu mingi kwenye sehemu hii.

Ng'ombe yanakula kwenye zizi. Zote zimewekwa kitu kwenye maskio ili kuitawanyisha. Mkulima anaangalia kamera huku anapanga nyasi ili ng'ombe waweze kukula kwa urahisi. Anataka kukamua ng'ombe hizi.

Ng'ombe wako kwenye uwanja wanakula nyasi iliyowekw kwenye tairi. Mkulima anazifuga ng'ombe hizi ili aweze kupata maziwa ya kukamua. Ng'ombe hawa wamewekwa kitu kwenye sikio ili waweze kujulikana.

maziwa yametolewa shambani yameletwa kwenye kiwanda ,mhudumu mmoja mwenye kiwanda anaitoa na kuweka bakuli kikubwa ama ni sufuria lorry ikona watu wawili wanatoa mikebe hiyo ya maziwa na kupeana kwenye kiwanda ,wakulima wakishakamua wanauza maziwa yao

Mama anaangalia mazao ya shamba yake. Ndizi imevunwa saa hii. lakini haijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado u wazi. Shamba hii ni kubwa sana. Kuna ndizi zingine zilizobaki shambani, ni kama mama anataka kupeleka soko apate soko.

Ng'ombe wamelala chini. Wameekewa kitu kwenye sikio ili kuwatofautisha. Ng'ombe hawa ni wenye rangi nyeusi na mweupe. Wamewekwa makulima ili yaweze kukamuliwa.

Ng'ombe wamelala chini zizini wamekula chakula na kushiba. Mkulima ameifanya vizuri kwa vile anajua kutunza ng'ombe wake mkulima anataka kukamua ng'ombe hawa kwa maana anawapea lishe.

Watu wanakanyaga mazao yao ya shamba ili yaweze kukaua, wengine wameinama, wengine wameketi chini huku wengine wanasimama wakikanyaga wakiwa na bakora mkononi. Mazao kama vile maharagwe yakitoka shambani yanafanyiwa hivi ili yaweze kukauka.

mahindi yamenawiri kwenye shamba ,moja imepata wadudu ikaharibika mkulima huyu ameenda hasara kwa vile mahindi moja imeharibika lakini akona bahati kwa vile mahindi zingine zikona afya bora

Ndizi zimepangwa kwenye sakafu ya chumba. Zinaonekana kuwa zimeiva, zingine zimewekwa kwenye mkebe, ndizi hizi zimeletwa sokoni kutoka mashambani.

Ng'ombe yako kwenye zizi. Mkulima anazikamua kutumia mashine ya kisasa. Naweza kukamua kwa haraka na maziwa mingi. Mkulima atapeleka maziwa haya sokoni ili ayauze na kupata hela.

Maziwa yanabadilishwa kuwa jibini, ili yapelekwe dukani, watu wanapenda sana jibini. Inatumika kupikia chakula kama vile pizza ama spaghetti . Wenye kukamua ng'ombe wanazileta kiwandani zinabadilishwa.

Mtu anauza ndizi iliyoiva. Ameitoa shambani akaileta sokoni. Mtu akitaka ndizi anakuja anachagua analipa pesa anaenda nayo nyumbani. Mama mkongwe anasimama akiwa ameshika mkebe ya kuekea ndizi.

Ng'ombe wako kwenye zizi lao wanataka kupewa chakula ,ng'ombe zingine ni ndogo zilizaliwa siku karibu ,zimeekwa vitu kwenye sikio ili kuzitawanyisha mkulima ajue ng'ombe zake.